Picha inaonyesha daktari akimhudumia mtoto mchanga aliye ndani ya incubator . Daktari anafanya vipimo kwa uangalifu kuhakikisha afya na maendeleo ya mtoto huyu aliyezaliwa kabla ya wakati au mwenye hali maalum ya kiafya.

Mama mmoja anachota maji kutoka kwenye mfereji wa mradi wa Boya Water Project, akiwa na mitungi kadhaa pembeni. Mzee mmoja amesimama karibu naye, akishikilia kibuyu kimoja. Mandhari inaonyesha juhudi za jamii, kuboresha upatikanaji wa maji safi kupitia miradi ya maendeleo ya kijiji hiki.